Ni uwanja wa michezo yenye bembea kadhaa zikiwa na fremu za chuma zenye rangi nyekundu na nyeupe. Ardhini chini, kuna udongo na nyuma ya bembea kuna miti na uzee ambao unaonekana kuwa na mapambo. Anga inaonekana kuwa na mwanga mkali wa jua.

Hii ni darasa lenye madirisha na madawati ya viti za mbao zilivopangwa kwa sakafu, kuna madirisha mawili yenye mapazia meupe, kwa ukuta kuna karasi iliyoandikwa, nyuma yake kuna ubao.

Kitabu cha shule iliyo wazi, chenye maandishi na picha. Upande wake wa kushoto chini, kuna picha ya mtoto aliyevaa shati nyeupe na upande wake wa kulia chini, kuna watu wazima wawili na watoto wawili waliokusanyika kwenye meza.

Ni kitabu ya kingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Mwandishi wa kitabu hicho anaitwa Eiden Richards. Ni toleo jipya. Jalada la kitabu hiyo linaonekana kuvutia sana yenye muundo wa maua ya kijani na rangi ya buluu. Kitabu hiyo inakaa kimetumika sana.